Wanafunzi wakike wa elimu ya juu wakiwa katika hosteli wakiwa juu ya vitanda aina ya dabo deka wakiwa wanatumia simu za mkononi huku pakionekana mandhara ikiwa imeboreshwa sio kama shule zingine